Misitari mirefu ya magari meupe yamepangwa vizuri kwenye sehemu ya kuegesha, magari yote yanafanana kwa rangi na mpangilio, anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika ikionyesha mazingira mazuri ya nje.

Rundo kubwa la soksi za rangi tofauti limepakiwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa chuma. Soksi hizo zimekuwa na muundo na rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyekundu, samawati, nyeupe na kijani.

Magari kadhaa yametawanyika kwenye eneo lenye nyasi na miti michache. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na gari moja wakiongea. Hali ya hewa inaonekana safi na jua linawaka.

Hili ni duka la maziwa, ndani kuna mwanamke ameketi kwenye kiti. Mwanaume mwingine ameinama na ameshikilia ndoo. Kwenye ukuta wa duka kuna picha ya ng'ombe na chupa ya maziwa.

Picha hii ina matangazo ya bima ya nyumba. Matangazo haya ni ya kampuni. Inaonyesha wateja kuwa bima hiyo inashughulikia moto, wizi, vifaa vya nyumbani, umeme na majanga ya asili.

Hii ni orodha ya matangazo ya bima ya afya. Sehemu mbili za juu ya matangazo kuna picha, katika picha ya juu mikono miwili inaonekana ikiwa inaelekeza stakabadhi, picha ya chini inaonekana daktari akizungumza na mgonjwa.

Hili ni eneo kubwa la maegesho, magari mengi ya aina tofauti yameegeshwa hapo kuna magari meupe, samawati meusi na rangi nyingine baadhi ya magari ni madogo na mengine ni makubwa kama vile lori nyeupe.

Hapa kuna tangazo linalotieleza kuhusu bima ya nyumba, mwanamme mwenye tabasamu nzuri ametabasamu hapa, amategemea mkononi, huyu ni agenti anayeitwa Rayan Smith, jambo nzuri lipo nyuma yake.

Mlango wa maduka mawili ya maziwa umefunguliwa, kila mlango una mabango yenye picha za ng'ombe na maziwa bango kubwa lenye picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe limebandikwa kwenye ukuta.

Hiki ni kiasi cha fedha za kenya, chenye noti moja ya elfu moja, rangi yake kuu ni kahawia, iliyo changanywa na nyingine, noti inashikiliwa na vidole viwili, gumba na cha shahada.

Kuna duka la mboga na nguo katika soko, upande wa kushoto kuna mboga nyingi zimepangwa kwa uangalifu kwenye makreti na meza za mbao, mboga hizo ni kama vile kitunguu, ndimu, pili pili hoho na nyanya.

Lori refu la kubeba magari liko barabarani. Lori hilo lina gari tano, moja juu na zingine tatu zimekaa chini. Gari la mbele ni nyeupe likiwa kubwa na pana na nyuma yake kuna gari lingine la kijani. Lori lenyewe lina rangi nyekundu na manjano.

Mahali hapa panaoneka kama duka ndogo ya rejareja. Kuna friji mbili za rangi tofauti, moja nyekundu na nyingine ya samawati. Zikiwa zimejaa vinywaji baridi. Rangi hizi, zina uvuto wa pekee.

Mwanamme amevalia suti nyeusi na amesimama kando ya gari na anaonyesha tabasamu laini usoni, mkono wake umeshikilia gari, gari hili lina rangi nyeusi na linaonekana jipya kabisa.

Noti ya shilingi elfu moja inashikiliwa kwa mkono. Mbele ya noti hiyo imeonyesha picha ya jengo. Kando ya jengo hilo kuna sanamu ya farasi na picha ya simba.

Soko linaonekana limejaa matunda mbalimbali, ndizi mbichi na mbivu vimetundikwa, mananasi yamepangwa kuna matunda mengine mengi watu wamesimama karibu wakitazama bidhaa.

Hapa tunaona tangazo lingine limezungukwa na rangi ya kijani . Tunamwona mwanaume akiwa ndani ya duara anatabasamu sana amevaa kofia ya blu na tai ya kijani . Mwanaume huyu amekunja mikono yake.

Gari nyeusi imetengenezwa magari mengine yameegeshwa nyuma . Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na gari la mbele, mwanaume mmoja amevaa koti nyeusi huku ameshikilia mguu wake.

Huu ni ukumbi wa maonyesho, magari mengi ya kisasa yanapatikana. Magari haya yana rangi tofauti, kuna magari yenye rangi nyekundu, nyeupe na manjano. Mzigo wa watu umejaa ukumbini wote wanatazama magari kwa makini.

Hili ni duka lenye bidhaa mbali mbali za ukumbusho, ukuta wa kushoto una picha ndogo za wanyama na ramani za Kenya, picha hizo zinaonekana kutengenezwa kwa mbao.

Hapa tunaona magari, matatu ya kisasa, yamewekwa kwenye chumba kikubwa chenye sakafu inayong'aa. Magari haya, yamepangwa, kuanzia na gari kubwa la rangi ya fedha, kisha gari la rangi ya nyekundu na la tatu ni jeusi.

Magari kadhaa yamepangwa kwa safu kwenye barabara, magari hayo yana rangi mbalimbali yakiwemo meupe na ya kijivu sehemu ya mbele ya kila gari inaonekana wazi.

Tunaiona mikono miwili ya mtu. Moja wao, unashika noti nyingi. Noti hizi, zina rangi tofauti. Noti ya rangi ya pinki ni shilingi hamsini, noti ya rangi ya kahawia ni shilingi ishirini, noti ya kijani ni shilingi kumi.

Hiki ni duka dogo la maziwa. Mwanaume mmoja amesimama dirishani akisubiri kuhudumiwa. Kuna ishara mbalimbali za matangazo ya maziwa kwenye kuta na bidhaa zingine zinaonekana nje ya duka.

Eneo hili ni la maegesho makubwa. Magari mengi, yamepangwa kwa safu. Magari mengine ni meupe, mekundu, samawati, na meusi. Kuna gari kubwa jeupe mbele, ikifuatwa na gari jekundu, na mengine. Anga ni kijivu, na kuna mawingu meusi.

Tunaona tangazo la bima ya afya. Mlango wa nyumba umefunguka, kuna sanduku nyeupe yenye alama nyekundu. Hii inaashiria Huduma ya afya. Ndani ya mlango kuna rangi ya bluu, hii inatueleza kuwa Huduma hizi ni za nyumbani.

Duka la maziwa linaitwa Destiny Dairies, likiwa na ishara ya ATM ya maziwa, watu wachache wamesimama mbele ya duka, wengine wakiwa wamevalia sare za timu ndani kuna wengine anbao wanaonekana wakihudumiwa.

Mkononi mwake mtu ameshikilia simu ya rununu kwenye kioo cha simu , kuna programu kadhaa programu hizi zina nembo ndogo za kupendeza kila nembo ina rangi yake tofauti.

Hapa tunaona duka ndogo ya rejareja. Duka hili lina milango miwili ya rangi ya kijani. Mlango wa kwanza umefunguka. Mlango wa pili umefungwa. Juu ya duka, kuna ishara ya Mpesa na Airtel. Ndani ya duka, kuna friji ya rangi nyekundu.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani iliokoza, limetua kwenye nyasi ya kiwanja kipana. Kuna mtu mmoja amekaa nyuma kwenye sehemu ya mizigo na anatazama mazingira. Gari hili lina milango minne na magurudumu ya metali yenye kumeta.

Duka ndogo la vitu vya asili na mikanda. Kuna mikufu na bangili nyingi ambazo zimetundikwa. Mikanda mingi ya ngozi imetundikwa kando. Sehemu hii inaonekana kama duka la wazi, duka la mitumba.

Ninachokiona ni soko la viatu la usiku, lina mwanga mkali kutoka juu, viatu vya aina bali mbali na rangi tofauti vimepangwa kwa rafu ndefu, baadhi ya viatu vimepangwa kwenye sanduku zake.

Samaki wengi wa kukaangwa wamepangwa kwenyemeza, wengine ni Tilapia, wengine wanakaa kama Sangara. Meza ni ya kijani na inaonekana imetengenezwa kwa chuma. Kuna bakuli dogo ya mchuzi wa rangi ya njano.

Mkononi mweusi umewekwa juu ya noti za shilingi ya Kenya. Noti hizi zimetawanyika kwenye meza. Baadhi ya sarafu pia zimepangwa kwenye rundo ndogo. Rundo moja liko upande wa kushoto na jingine liko upande wa kulia.

Hili ni duka dogo lenye milango miwili ya kijani, mbele ya duka kuna ngazi ya saruji yenye hatua tatu, ndani ya duka kuna chupa za maji, vinywaji baridi za Pepsi na bidhaa nyingine.

Jozi nyingi za viatu aina tofauti vimepangwa viatu vingine vimepangwa juu ya meza ndefu ya mbao na vingine vimetundikwa angani kwa kutumia kamba kuna jozi ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe, kijani na samawati.

Tunaona ndizi nyingi, bado hazijaiva, zina rangi ya kijani, zimepangwa vizuri, zimefungwa kwa ndoo mbili, kila ndoo ina ndizi nyingi, nyuma ya ndizi hizi, kuna meza, juu ya meza kuna vyakula vingine.

Mtu ameshikilia rundo mbili za pesa za Kenya, akizishika kwenye mikono yake miwili, baadhi ya noti zimetengwa, zikiwa na thamana ya noti shilingi elfu moja, pesa hizi zinaonekana mpya na zimepangwa vizuri.

Hapa ni soko lenye mazao tele. Tunaona, ndizi, mahindi, nyanya na viazi, huku vikiwa vimepangwa vizuri kwenye meza na ndani ya masanduku. Kuna watu wanaopita na wengine wanaohudumi wateja.

Mtu anakaa kwenye sofa akiwa ameshika simu, skrini ya simu inaonyesha majengo marefu na picha ya mwanamke ,mtu huyu amevaa shati ya manjano na bangili.

Hapa kuna picha ya bango la biashara ya bima ya afya ,juu ya bango kuna picha za nembo mbalimbali zikiwemo zile za bimac, kinga ,sera na huduma ya afya, chini ya picha hizo kuna mwanamke amevalia koti jeupe la daktari na stetosikopu shingoni akitumia kompyuta ndogo.

Hili ni bango lenye rangi ya kijani na nyeupe. Katikati ya bango kuna nyumba ndogo nyeupe. Juu ya bango hiyo kuna kofia nyekundu. Upande wa kushoto wa bango kuna maandishi.

Mwanamke mchanga amevalia shati jeupe na aproni ya kahawia ,nyuma yake kuna rangi nyekundu iliyokolea na upande wa kushoto kuna maandishi meupe yanayosomeka . Chini ya maneno hayo kuna ujumbe unaosomeka.

Tunakiona Duka ndogo limejaa bidhaa, rangi ya duka ninya samawati ,magunia yametundikwa mlangoni, misinga ya soda imejaa Kwenye sanduku ya cocacola. Gari la samani limeegeshwa upande wa kulia.

Sarafu nyingi za rangi ya dhahabu na fedha zimetawanyika kwa fujo. Nambari na alama zinaonekana kwenye baadhi yao zikiashiria thamani zake. Sarafu hizi zote zimetengenezwa kwa chuma.

Hapa kuna risiti ya kielektroniki iliyochapisha kutoka kwa serikali. Risiti hiyo inaonekana kuwa ya Bwana na bi Mary Nyambura. Inaonyesha wazi kuwa amepanga miyadi ya kuchukua alama za vidole tarehe ishirini na nane November.

Soko lenye shughuli nyingi kuna rundo la kibiti zilizotapakaa chini, mitaa ina matope na takataka, watu kadhaa wanaonekana baadhi yao wakiwa wamesimama wengine wakihudumia wateja.

Hapa tunaona gari la rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Gari hili, lina muundo wa kisasa na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Nyuma yake, kuna gari nyeusi ya aina ya SUV na mbali kidogo, kuna magari mengine.

Hapa tunayaona magari mengi yamepangwa kwa mstari mmoja. Magari haya, yanarangi tofauti. Moja linarangi ya bluu, lingine la rangi nyekundu. Taa zao za mbele ziko juu. Kila moja inanembo tofauti.

Mwanamke amevaa koti jeupe anatumia mashine ya maziwa. Mashine hii ni kubwa rangi nyeupe na samawati imebandikwa matangazo na maelekezo ya jinsi ya kuitumia.

Magari matatu yameegeshwa kando ya uwanja wenye nyasi fupi. Gari la mbele kabisa, lina rangi nyeusi. Pili, lina rangi ya samawati angavu na la tatu ni jeusi. Yote yana nambari za usajili za Kenya.

Hili ni duka dogo la biashara likiwa na mlango wa chuma lenye rangi ya kijani. Mlango huu una maandishi ya mpesa. Ndani ya duka kuna friji ya kioo yenye bidhaa mbalimbali. Kando yake kuna mlango ambao una stika yenye nambari ya simu na maelezo mengine.

Hili ni soko lenye matunda mengi yaliyopangwa kwenye makreti na vikapu. Matunda mengine kama ndizi, ndimu na mananazi yameninginizwa juu. Kuna ndizi zilizoiva na changa zote zimetundikwa.

Gari kadhaa zimeegeshwa ndani ya gala. Gari la mbele upande wa kushoto ni jeupe. Gari la pili la mbele Lina rangi ya samawati. Magari haya yanaonekana safi na yameng'arishwa.

Tunaona mikono miwili ikishika pesa, noti nyingi zipo, noti hizi zina thamani ya shilingi elfu moja na mia tano, rangi ya noti ya shilingi elfu moja ni kahawia, rangi ya noti ya shilingi mia tano ni bulu.

Gari la kifahari ya rangi nyeusi limeegeshwa kwenye chumba, gari hili lina muundo la kisasa, taa zake zinaonekana kungaa, sakafuu ya chumba ina vigae vya rangi nyeupe, gari imejaa taa ndogo zikiangaza gari.

Mikono miwili inashika noti nyingi za shilingi elfu moja, fedha za Kenya. Noti hizi, zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Rangi kuu za noti ni kijani kibichi na manjano.

Soko limejaa bidhaa, bidhaa hizi zimepangwa kwenye vyombo vikubwa. Kuna matunda na mboga za rangi tofauti. Vyombo vimejaa na rangi zinavutia macho, watu wanakaa kati ya bidhaa hizo.

Mtu anashikilia simu ya rununu yenye screen nyeusi, juu ya screen kuna saa inayoonyesha saa sita na dakika kumi na moja, kwenye screen kuna orodha ya huduma zinaandikwa kwa herufi nyeupe.

Hili ni soko la viatu ,viatu vimepangwa Kwa wingi katika eneo la wazi. Baadhi ya viatu vimefungwa Kamba na kuninginizwa juu. Kuna viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kuvaa na viatu vya mchezo.

Magari meupe matatu yamewekwa kwenye maegesho. Gari la kwanza upande wa mbele lina grill nyeusi na matundu mengi, gari la pili lina vioo vyeusi, vioo vya mbele na pembe za mbele.

Hapa tunaona wanawake wamesimama kwenye kaunta ya huduma, labda wanasubiri kuhudumiwa. Kaunta imeandikwa teller na nambari mbali mbali kama vile, tatu, nne, tano na sita.

Hapa ninaona soko la wazi. Kuna meza mbili kubwa zilizowekwa bidhaa mbalimbali. Kwenye meza ya kwanza, kuna mananasi yaliyotundikwa juu, na matunda ya aina ya tikiti, na vyakula vingine.

Watu wawili wanabadilishana ufunguo wa gari na gari ndogo la mfano, mkono moja ukiwa umevaa shati la mikono mirefu jeupe unapeleka ufunguo kuelekea kwingine ambao unaufungua kiganja tayari kupokea.

Milima ya nguo za aina mbalimbali imejaa kila mahali. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye kamba. Zingine zimetapakaa chini. Kuna nguzo ya mti, imeelekezwa katikati ya nguo hizo.

Duka la viatu linaonekana likiwa na viatu vingi vya aina mbalimbali, viatu hivi vimetupwa juu ya meza ndefu viatu, vingi ni vya rangi tofauti ikiwemo samawati, sambarau, njano na nyekundu.

Baiskeli imesimama nje ya duka, ina kikapu mbele na begi la samawati nyuma, milango ya duka imefunguliwa na mteja anahudumiwa ndani, pikipiki imeegeshwa karibu na mtu amekaa juu yake.

Gari kubwa jeusi limeegheshwa ndani ya jengo lina milango minne na magurudumu makubwa maridadi, madirisha yake yana giza kioo cha nyuma kina taa nyekundu.

Tunaona duka ndogo la huduma na lina rangi ya kijani kibichi ,lango limeandikwa salon na upande wa juu kuna maandishi beauty salon cosmetics and Mpesa, ndani ya duka hili kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo vipodozi na vitu vingine.

Picha inaonyesha mboga mbalimbali za kijani na mizizi. Mboga hizo ni pamoja na radishi nyekundu, mimea mingine ya kijani na mboga za majani. Radishi ziko mbele ya picha.

Idadi kubwa ya matairi ya gari yamerundikwa, matairi hayo yamepangwa kwa ustadi, matairi yanaonekana meupe upande wa kando na yana muundo mzuri, rundo la matairi linaonekana kuelekea nyuma.

Meza imefunikwa na noti nyingi za pesa za Kenya ,noti za elfu moja ,mia tano na mia mbili zinaonekana zimepangwa kwa njia tofauti baadhi zimelala chini nyingine zimetandazwa kwa umbo la shabiki.

Kuna skrini ya kompyuta inayoonyesha tovuti. Tovuti hiyo inaonyesha jinsi ya kukubali malipo ya Mpesa na kadi. Kuna picha ya mashine na simu. Maandishi yanaelezea Huduma za kampuni hiyo.

Soko linaonekana limejaa matunda mbalimbali. Ndizi nyingi zimetundikwa juu. Kuna maembe, machungwa na parachichi mingi ambazo zimepangwa kwa uangalifu. Wateja na wauzaji wanasimama katikati ya bidhaa.

Gari la kisasa la rangi ya samawati limetengwa kwenye nyasi likiwa limeegshwa kati ya miti. Magari mengine yanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa ni nzuri, Jua linawaka.

Gari kubwa aina ya Prado lina rangi ya kijivu limesimama karibu na ukuta wa nyumba, lina nambari ya usajili lenye maandishi, gari hili lina milango minne na nyuma kuna tairi ya akiba.

Magari mengi yamepangwa hapa, mengine mekundu, mengine meusi, na mengine meupe, upande wa juu kuna jumba lenye magari mengine pia yaliyo pangwa, wanaume wamesimama kwenye jumba hilo, wakionekana kama wanasubiri kitu.

Mikono ya binadamu imeshika rundo kubwa la noti za elfu moja ya Kenya. Sarafu izo zina rangi mbalimbali za kuvutia zikitawaliwa na kaawia. Kila noti ina picha yake ya mzee maarufu labda rais wa kwanza akitazamana na noti zingine.

Sehemu ya biashara inaonekana ikiwa na viatu vingi vilivyo pangwa kwa utaratibu ukuta wa jengo una rangi ya sambarau yenye kungaa rafu ndefu zimejaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo raba ,viatu vya ngozi na viatu vya kike.

Duka kubwa la kuonyesha magari limetawanyika na magari mapya ya aina tofauti. Magari meusi, meupe na ya samawati yamepangwa kwenye mstari. Chumba hicho kina madirisha makubwa na kuna mwanga mwingi unaoingia ndani.

Katika picha hii kuna skrini ya programu ya kopokopo. Kwenye skrini kuna sehemu za kuingiza barua pepe na neno siri sehemu ya barua pepe ina maandishi yenye anwani ya barua pepe.

Mipira mikubwa ya nguo imerundikwa ndani ya chumba mipira hii imefungwa vizuri kwa kamba nyeusi kila mpira unaonekana kuwa na aina mbali mbali za nguo baadhi yaa nguo hizo zimefichwa.

Baiskeli imeanguka, magurudumu yake yanaonekana, mtu amelala nyuma yake, picha imezungukwa na umbo la duara imewekwa pembeni, maandiahi mengi yanaonekana.

Hapa kuna duka ndogo, limepakwa rangi ya kijani. Juu ya mlango, kuna maandishi ya SKY SHINE AUTO PAINTS .Dirisha lina chuma cha bluu. Kwenye ukuta kuna maandishi MPESA available here na namba za simu.

Umepewa jengo kubwa la kioo ndani yake ziko gari nyingi za kifahari. Gari zilizo mbele ziko na rangi nyeusi na kijivu uchunguzi wa kina unaonyesha kuna gari la michezo na gari za abiria.

Stakabadhi yenye mihuri na maandishi ya mshahara imewekwa wazi, kuna majina ya benki taarifa za akaunti pamoja na maelezo ya ulipaji wa ushuru maandishi mengine yanaonekana yamefutika kidogo lakini maelezo makuu yanaonekana .

Malori mawili yenye rangi ya machungwa yamebeba magari mengi lango la kwanza lina magari manne na la pili lina magari matano kuna magari ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani